Kifungashio chenye rangi ya: bluu, kijani, nyeupe na nyekundu, kilichotumika kuhifadhia dawa ya kutibu magonjwa ya ndege jamii ya kuku, ikiwa na jina la dawa pamoja na maelezo ya namna ya kuitumia dawa hiyo.

Chupa zinazotumika kuwekea dawa za mimea na mifugo mbalimbali, zimewekwa katika meza na kupangwa kwa mstari, na kuna chupa za maji mbili, viti vyenye rangi nyeusi nyuma ya meza hiyo.

Chupa ndogo inayotumika kuhifadhia dawa ya kutibu magonjwa ya mbwa ili kuzuia vichaa vya mbwa, ina jina ka dawa na matumizi ya namna ya kuitumia dawa hiyo ili isilete madhara mengine.

Chupa yenye rangi nyeupe inatumika kwa matumizi ya kutunzia dawa za mifugo na kuna jina pamoja na matumizi ya namna ya kuitumia dawa hiyo, picha ya ng'ombe ipo katika chupa hiyo.

Mtu mmoja yupo katika chumba ambacho kinatumika kama duka la kuuzia mbegu pamoja na dawa za mimea mbalimbali, zilizopangwa mezani pamoja na kwenye shelfu kwaajili ya kuonekana vizuri.

Kifungashio kilichotumika kuwekea dawa ya ndege tofautitofauti, ambapo kuna jina katika kifungashio hicho pamoja na matumizi ya namna dawa kuitumia, "expire date" pamoja na lini imetengenezwa dawa hiyo.

Boksi lililo na dawa ya kutibu magonjwa ya wanyama, Lina aina ya wanyama ambao wanatakiwa kutumia pamoja na jina la dawa na rangi tofauti tofauti.

Boksi lina dawa ya mnyama jamii ya mbwa, lililo na jina la dawa pamoja na namna ya kuitumia dawa hiyo. Boksi lina rangi ya uwaridi, kijani, nyeusi na nyeupe, na kuna picha ya mnyama huyo.

Watu wanne wapo katika chumba chenye dirisha kubwa, na geti lenye rangi nyekundu wamevalia barakoa, huku mezani kuna makopo ya dawa za wanyama zinazozuia magonjwa na chumba kina mwanga wa kutosha.

Kifungashio chenye dawa ya kutibu na kuzuia magonjwa mbalimbali ya wanyama, ikiwa na jina la dawa pamoja na namna ya kuitumia dawa hiyo kwa wanyama hao na ikiwa na picha ya mbwa.

Chupa za dawa ya mifugo na mimea zenye rangi tofautitofauti pamoja na majina ya dawa na namna ya kuitumia dawa hiyo, zimepangwa katika shelfu na chumba kikiwa na mwanga wa kutosha.

Chupa za plastiki zilizofungwa vizuri, zenye mifuniko ya kijani na chupa ina rangi nyeupe, zinazotumika kuhifadhia dawa za mimea na mifugo, zenye maelezo ya namna ya kutumia na majina ya dawa hizo.

Kifungashio chenye rangi ya bluu, kijani, kahawia na nyeupe. Kinachotumika kutunza dawa za magonjwa mbalimbali ya ndege jamii ya kuku, kikiwa na jina la dawa pamoja na maelezo machache kuhusu dawa hiyo.

Boksi lililo na dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali ya mifugo jamii ya mbwa, ikiwa na jina la dawa pamoja na maelezo ya namna inavyotumika, ili isilete madhara kwa mbwa.

Wanaume wakiwa katika gari kubwa, wakishusha mifuko yenye dawa au mbolea ya mimea, na watu wengine wakiwa wamekaa pembezoni kwenye miti, pamoja na magari madogo meupe, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya kuakisi mwanga.

Kifungashio pamoja na kopo jeupe lililo na dawa ya kuku. Zenye maelezo, pamoja na picha ya ndege huyo. Inatumika kutibu magonjwa mbalimbali ya kuku.

Boksi na chupa yenye dawa ya kutibu na kuzuia magonjwa mbalimbali ya wanyama, ikiwa na jina la dawa pamoja na namna ya kuitumia dawa hiyo kwa wanyama hao ikiwa na picha ya mbwa pamoja na paka.

Chumba kikubwa kilicho na watu watatu huku kukiwa na mifuko mitatu pamoja na dumu, nyuma kuna bango ambalo linaonesha jina ya bidhaa hiyo waliyoshika, bidhaa hii hutumika katika kilimo ambacho husaidia ukuaji wa mimea na kufanya mazao kuonekana imara.

Mwanamke akiwa katika chumba kilicho na dawa nyingi zilizopangwa katika shelfu zenye kutibu magonjwa ya mimea pamoja na mifugo, akiangalia baadhi ya dawa hizo. Chumba kikiwa na mwanga wa kutosha wa kuweza kuona majina na maelezo ya dawa hizo.

Mfuko mweupe wenye maandishi meusi na ya kijani uliotumika kuhifadhia mbolea ya kikaboni, ambayo huwekwa shambani ili kusaidia ukuaji na ustawishaji kwa mazao.

Chupa zilizopangwa kwenye shelfu zinazotumika kuhifadhia dawa za mimea na mifugo zenye maelezo ya jinsi ya kuzitumia pamoja na majina ya dawa hizo.

Wakulima wapo shambani wakivuna zao la viazi, wanaweka katika ndoo walizoweka mbele yao. Watatu wakiwa wanafukua kwenye udongo na watatu wakiwa wamesimama, ili badae waweze kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza au kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Mkulima yupo shambani, amevuna matunda jamii ya mananasi, ameyaweka katika matenga ili aweze kupeleka sokoni kuuzwa au viwandani kwa ajili ya uchakataji na kupata bidhaa tofauti.

Wakulima wapo shambani wakipandisha zao la vitunguu kwenye gari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa au viwandani, kwa ajili ya uchakatwaji wa kupata bidhaa nyengine.

Wakulima wawili wamesimama mbele ya mti mkubwa unaozalisha matunda jamii ya maembe, ambapo wakulima hao wameshika baadhi ya zao hilo, ikiashiria kuwa zao lipo tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wamevuna zao la hoho na kuweka katika vikapu vingi, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kupata bidhaa tofauti.

Mkulima yupo shambani akiangalia mazao aina ya kabichi ambazo zimepamba vizuri, bado hazijawa tayari kwa kuvunwa na kupelekwa soko sokoni. Mwisho wa shamba kuna miti mirefu kwa mifupi.

Shamba kubwa lililo na mimea ya jamii ya mapapai, imepandwa kwa mstari na kupitishiwa mabomba meusi iliyostawi vizuri, matunda yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima yupo shambani akivuna viazi mviringo ambavyo anaviweka sehemu moja, na baadaye kuvipaki kwenye mifuko na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa au viwandani.

Nyanya nyingi zilizo na rangi nyekundu, zimewekwa katika vyombo vyeusi vya plastiki. Zipo tayari kwa kupelekwa sokoni kuuzwa au viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Mkulima mmoja yupo shamba akiangalia matunda jamii ya mapapai, ambayo yamepandwa katika mashimo. Matunda yamepambwa vizuri na yapo tayari kwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wengi wapo shambani wamevuna viazi mviringo na kuviweka sehemu moja, ili waweze kuweka katika mifuko na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato.

Wakulima wawili waliovalia makoti yenye rangi ya kijani wakiwa katika shamba ambapo wanevuna mikungu mingi ya ndizi iliyopangwa chini, ikisubiriwa kubebwa na kupeleka sokoni kwajili ya kuuzwa.

Shamba lenye mimea jamii ya nyanya iliyopandwa vizuri, na zote zina rangi nyekundu, zipo tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, au viwandani kwa kupata bidhaa nzuri, itokanayo na nyanya hizo.

Mkulima akiwa ameshikilia moja ya tunda lililopo kwenye mti mkubwa aina ya parachichi, yakiwa yapo tayari kwa ajili ya kuvuna na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa shambani anavuna zao la kahawa ambazo zimeiva vizuri na kustawi vizuri, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuza au viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Shamba lililo na migomba mingi iliyo na ndizi nyingi zilizostawi vizuri zikiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Wakulima wengi wakiwa katika shamba kubwa, wanavuna Nyanya ambazo zina rangi ya Kijani na Nyekundu waweze kupeleka sokoni, wanatumia mabeseni kwaajili ya kuweka Nyanya hizo.

Shamba kubwa ambalo lina karoti nyingi zilizochimbuliwa kwenye udongo na kuwekwa juu, zimekatwa majani yake; zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa au kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Wakulima wanne wapo shambani, wakipakia matunda aina ya nanasi katika matenga yenye rangi nyekundu, na kupandisha kwenye guta kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa, au viwandani ili kuzalisha bidhaa nyingine zitokanazo na matunda hayo.

Mwanamke aliye valia suruali nyeusi na fulana ya kijivu, amebeba mzigo kichwani huku pembeni kukiwa na mahindi yaliyo vunwa na kurundikwa sehemu moja na mengine yakiwa bado hayajavunwa yakiwa katika miti yake.

Wakulima wakiwa wanavuna viazi mviringo wakati wameviweka sehemu moja, na huku wanaendelea kuchimbua viazi zaidi kwa kupeleka sokoni kuuza.

Wakulima waliovalia mavazi ya kazi wakiwa wanaweka ndizi katika matenga yenye rangi ya bluu, njano, kijani, nyeusi na nyekundu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa, wakiwa katika eneo la wazi na lina mwanga wakutosha.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeusi, na ufito wa njano. Akiwa katika shamba kubwa la migomba, akiwa ameshika moja ya mkungu wa ndizi ukiwa tayari kwa kuvunwa, na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililolimwa mimea jamii ya nyanya. Na mkulima akiwa shambani na wengine wakiwa kwa mbali. Kuna matenga yenye nyanya nyingi nzuri, yakiwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke aliyevalia sketi nyeusi na fulana nyeupe, akiwa katika eneo la wazi lililo na mahindi mengi, yaliyo chini yameanikwa. Na nyuma yake kukiwa na nyumba pamoja na shamba kubwa la mahindi.

Mwanamke akiwa shambani, akivuna kahawa zilizo na rangi nyekundu na kijani, ameshika kopo la plastiki ambalo ameweka bidhaa hizo kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa.

Wanawake kwa wanaume wakiwa katika shamba kubwa wakivuna mahindi, ambayo wanayaweka katika vikapu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa. Anga la bluu na jeupe angani.

Wakulima wakiwa wanavuna viazi mviringo, wakiwa wamevikusanya sehemu moja na huku wakiwa wanaendelea kuchimbua vingine zaidi kwa kupeleka sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Watu wengi wakiwa katika eneo moja wakiwa wanachambua zao la kahawa zilizmwagwa chini, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa au kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Wakulima wakiwa katika eneo linalotumika kwa ukaushaji wa maembe ambapo baada ya hapo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Eneo hili kwa nyuma kuna matanki ya maji kwa ajili ya matumizi ya wakulima hao.

Wakulima wakiwa wametoka kuvuna viazi mviringo, wakiwa wameviweka katika mifuko tayari kwa kwenda kupelekwa sokoni kuuzwa. Huku nyuma yao kukiwa na miti mirefu na mashamba ya mahindi.

Karoti nyingi zilizotoka kuvunwa, zimewekwa katika eneo kubwa lililo wazi. Kukiwa na mkulima pembeni akiwa anaandaa bidhaa hizo kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa, kwa mbali kuna mlima uliozungukwa na miti mingi ya kijani pamoja na anga la bluu.

Shmba kubwa lililo na mimea jamii ya mapapai iliyopandwa kwa mistari kwenye mashimo iliyostawi vizuri, matunda yakiwa tayari kwa kupelekwa sokoni au viwandani.

Shamba kubwa lililolimwa mimea jamii ya jamii ya nyaya na kupangwa kwa mistari pamoja na kuwekewa miti mikavu iliziweze kukua vizuri, kukiwa na njia katikati za kupita mkulima wakati akivuna au akipuliza dawa katika mimea hiyo.

Shamba kubwa lililo na vitalu virefu vilivyopandwa mimea mbalimbali ambayo baada ya kukua na kustawi vizuri hupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji, eneo hilo limezungushiwa uzio na nje kukiwa na miti mingi.

Mkulima alievalia vazi la kazi akiwa shambani, akivuna zao la nyanya zilizo na rangi nyekundu na kijani ambazo zipo tayari kwa kuvundikwa, na baadae kupelekwa sokoni au kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu, wakiwa shambani wakivuna kahawa kwa uangalifu zaidi, zikiwa na rangi nyekundu na kijani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mwanaume aliyevalia fulana nyeupe na jinzi ya bluu akiwa shambani, akiangalia mahindi kama yako tayari kwa ajili kwenda sokoni kuuza.

Shamba kubwa lililo na vitalu vilivyopandwa mimea mbalimbali, ambayo baada ya kukua na kustawi vizuri hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Shamba hilo lina mimea ya matunda mbalimbali, ambayo imepandwa pembeni ya vitalu hivyo katika mwinuko.

Eneo lenye udongo mweusi, ambalo limepandwa vitunguu, vilivyotayari kwa ajili ya kuanua na kupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji au kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa la mimea, iliyopandwa kwa mstari katika ardhi na kuwekea miti ili kushikilia mimea hiyo, na kupata zao zuri la kupeleka sokoni kuuza, kukiwa na miti mingi na vichaka pembezoni mwa shamba.

Wakulima watatu wakiwa shamba. Wanalima kwa kutumia mashine ya kisasa, ambayo inawarahisishia kazi ili waweze kulima kwa muda mchache na kuweza kupanda, ili waweze kupata mavuno yaliyo bora.

Shamba kubwa lenye vitalu vilivyopandwa mboga jamii ya hoho, ambapo zimepandwa katika mistari na zimestawi vizuri zikiwa tayari kwa ajili ya kuchumwa na kupelekwa sokoni kuuzwa au viwandani ili iweze kuzalisha bidhaa iliyo bora zaidi.

Wakulima wawili wamebeba tenga la rangi ya bluu lililo na viazi, huku matenga mengine yakiwa chini yamewekwa viazi vingi yakisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lina vitalu virefu vilivyopandwa mimea na kupitishwa mabomba meusi yanayomwagilia maji ili mimea ikue na kustawi vizuri, kuna miti iliyosimikwa pembeni na katikati ya shamba, vichaka pembezoni mwa shamba hilo.

Mbegu zilizooteshwa katika vifungashio vya duara ambavyo vimewekewa udongo wenye rutuba, na kuwekwa katika chombo kikubwa cheusi kwaajili ya uangalizi na baadae kupelekwa shambani.

Shamba lililozungushiwa uzio wa mbao, limelimwa vitalu vya mboga mbalimbali zilizostawi, eneo hilo limezungukwa na miti mirefu na mingi ambayo ina vichaka vyenye majani ya kijani kibichi.

Shamba lililo na migomba mingi iliyo na ndizi nyingi zilizostawi vizuri, zikiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, kukiwa na mwanga wa kutosha na anga la bluu na nyeupe.

Mwanaume aliyevaa shati jekundu na suruali nyeusi, akiwa katika bustani ndogo iliyopandwa mimea mbalimbali ya mbogamboga. Katika mifuko akiangalia mazao na pembeni kuna magorofa yaliyofuatana na miti, kukiwa na mwanga wa kutosha.

Wakulima wanne wakiwa shambani wamevalia mavazi ya kazi wakivuna mahindi na kuweka katika vifunguvifungu, ili baadaye waweze kutenganisha mahindi pamoja na mabua.

Shamba kubwa lililo na mipapai mingi iliyopandwa kwa kuachiana nafasi ikiwa imestawi mapapai vizuri, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa anamwagilia mimea shambani, kwa kutumia mipira mimea hiyo hustawi na kuuzwa masokoni na hata viwandani, kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya binadamu na wanyama pia.

Watu wawili wapo katika gari kubwa, lililobeba mashine kubwa inayotumika katika shughuli za kuchimba udongo, ina rangi ya njano na nyeusi, na ina sehemu ya kukaa mtu anayeendesha mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ya kulimia, ina rangi nyekundu na nyeusi ipo shambani, ikilima katika udongo mkavu na vumbi likisambaa mahali pote. Inamrahisishia kazi mkulima anatumia muda kidogo shambani.

Mashine ya kisasa inayotumika kuangalia mazao shambani, inaangalia mazao na kumrahisishia mkulima kazi, ina rangi ya njano na nyeusi, ikiangalia mazao yaliyoko katika shamba lililofunikwa na turubai jeupe.

Mashine ya kisasa inayotumika katika shughuli za shamba, ipo shambani ikikata majani makavu, ina rangi ya kijani na matairi makubwa na madogo. Pembezoni mwa shamba kuna miti ya kijani, na ni mingi.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uoteshaji wa mimea mbalimbali ambayo ipo katika hatua ya mwanzo ya ukuaji inamwanga wa kutosha na imepangwa kwenye rafu zenye rangi nyeupe.

Mashine ya kisasa inayotumika kuotesha mimea ya mboga mboga kwa kutumia maji yenye virutubisho, mimea inarangi ya kijani na imestawi vizuri, huku kunamwanga wa kutosha.

Mashine ya kisasa inayotumika katika kurahisisha kazi za shamba, kuna wanaume wawili wanaiongoza mashine ili iweze kulima vizuri, na kuna mahindi yaliyo mbele ya shamba.

Mtu mmoja yupo shambani akiongoza mashine kubwa ya kulimia yenye matairi makubwa na madogo, pamoja na majembe ambayo yanakata udongo vizuri. Humsaidia mkulima kurahisisha kazi za shambani.

Mashine ya kisasa inayotumika katika shughuli za uoteshaji wa mbegu za mbogamboga. kwa kutumia maji yenye virutubisho ili mmea uweze kukua kuna mwanga wa kutosha pamoja na feni zinazotoa hewa nyingi.

Mashine kubwa ya kisasa ikiwa shamba ikilima, ina matairi makubwa na rangi ya kijani. Kuna mtu ambaye anaiongoza mashine hii ili iweze kumrahisishia mkulima katika utendaji wa kazi za shamba.

Mashine ya kisasa inayotumika katika shughuli ya ukataji wa majani wamewekwa katika sehemu yenye udongo, na nyuma yake kuna majani yaliyotayapo mengi na bomba la rangi ya njano likiwa pembeni zaidi.

Mimea ya mbogamboga, imepandwa katika mashine ya kisasa kwa kutumia maji yenye virutubisho ili mmea ukue. Kuna mwanga wa kutosha ikiwa ni hatua ya mwanzo ya uangalizi wa mimea hiyo.

Mashine ya kisasa, inayotumika katika kuotesha mbegu kabla hazijaenda shambani, kuna taa zinazomulika mimea hiyo ili ionekane vizuri kama kuna tatizo waweze kutibu, kabla ya mmea haujakua vizuri kwa kupelekwa shambani.

Mashine ya kisasa inayotumika katika kuotesha mbegu, imepandwa mimea ya mbegu yenye rangi tofautitofauti kwa ajili ya kuziangalia kabla hazija pelekwa shambani. Mashine hiyo ni ya kisasa kwa ajili ya mkulima kumrahisishia kazi.

Mashine ya kisasa inayotumika katika ukataji wa majani, inafanya eneo linaonekana zuri na kukata majani ili yawe mafupi.

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika uoteshaji wa mbegu kabla hajizapelekwa shambani, ikiwa ni mwanga unaosaidia kuonyesha mimea hiyo vizuri na kuweza kutambua mmea huu ni wa zao gani. Teknolojia hii, ni nzuri na hutumika kwa ajili ya kilimo kilicho bora .

Mimea iliyopandwa kwa kutumia mabomba ya plastiki meupe, yaliyonyooka vizuri na kwa kupandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho mbalimbali, ili mimea iweze kustawi vizuri kilimo hiki hakitumii kilimo cha udongo.

Mkulima akiwa katika shamba la kisasa la kilimo kisichotumia udongo, akiangalia mazao huku amesimama juu ya mashine ambayo inamsaidia kufikia mazao, hata yaendayo juu kwa urahisi. Mashine anayoitumia ikiwa na rangi ya njano na nyeusi, ikipita katikati ya mistari ya mazao.

Mashine ya kulimia yenye rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu, ikiwa katika sehemu isiyokuwa na majani ikimwagilia. Na nyuma yake kukiwa na sehemu tambarare yenye majani ya kijani.

Mashine ya kulimia iliyo na rangi nyekundu na nyeusi ikiwa na sehemu ya kutifulia udongo, katika eneo kubwa lililowazi kifaa hiki kinamrahisishia mkulima kazi za shamba.

Watu wawili waliovalia mavazi ya kazi wakiwa katika chumba kikubwa kilicho na mashine zinazotumika kuzalisha mimea mbalimbali ya mbogamboga yenye rangi ya kijani, na baadaye kupelekwa katika mashamba kwa ajili ya kupandwa.

Mashine ambayo imetumika kuoteshea mbegu za mimea mbalimbali kabla ya kupelekwa shambani, iliyona mwanga wa kutosha , pamoja na mabomba meusi shelfu ambazo zimepandiwa mbegu hizo.

Mimea iliyopandwa kwa mpangilio wa kisasa ikitumia mashine inayotembea katikati ya mimea. Ikiwa na rangi ya njano na kijani, humsaidia mkulima kuvuna na kuhudumia mimea kwa urahisi bila kugusa mimea hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kulalia majani ambayo ina rangi ya njano na nyeusi, pamoja na magurudumu ya kuisogeza, ina vifaa ambavyo vinatumika kukusanyia nyasi, pamoja na vya kukatia.

Mimea iliyo katika mashine maalumu ya uangalizi wa ustawi wa mbogamboga hizo. Ukiwa na mtambo wenye rangi ya bluu, na mingine ikiwa ni chuma. Na mwanga wa kutosha katika sehemu hiyo.

Mimea iliyopandwa na kuhudumiwa kwa kutumia mashine ya kisasa, inayoiwezesha kukua na kustawi kwa haraka zaidi, na kumpatia mkulima fursa ya kufanya shughuli nyingine za kimaendeleo.

Mkulima akiwa analima shambani kwa kutumia mashine kubwa yenye magurudumu manne makubwa kwa madogo, inayomwezesha kuandaa ardhi hiyo tayari kwa kupanda mazao mbalimbali ya kibiashara.

Mashine ya kulalia majani ikiwa shambani ikitumika kukusanya na kubana majani yaliyokatwa na kuyaweka katika umbo la duara ikiwa na injini upande wa kulia na magurudumu mawili ya kuiendesha na nyuma yake tayari kuna bao la majani yaliyokatwa .

Bwawa lililojengwa kwa matofali na kupakwa rangi ya kijani, Linatumika kufugia samaki wengi, ambapo kuna mabomba madogo na kubwa jeusi wavu wenye matundu madogomadogo umewekwa juu ya bwawa hilo.

Bwawa kubwa lililojazwa maji vizuri linalotumika kufugia samaki, kuna wavu ambao umetumika kuvulia samaki hao na wengine wakiwa kwenye tenga kwa juu tayari kwa kutumika.

Bwawa kubwa lililo na samaki wengi, juu limefunikwa wavu wenye rangi nyeusi. Samaki hao hutumika kwaajili ya matumizi ya nyumbani na kwa kupeleka viwandani kwaajili ya uchakataji.

Eneo lililo na majani ya kijani kibichi huku kukiwa na maji, ndani ya maji hayo kuna samaki wenye rangi tofautitofauti ambao wanafurahia kuwekwa katika maji hayo.

Mwanaume mmoja akiwa anaangalia miti iliyopandwa katika mifuko midogo midogo, ni hatua ya mwanzo ya uoteshaji wa miti kabla ya kwenda kupandwa msituni au mahali popote penye hitaji la kupandwa miti.

Mwanaume mmoja akiwa sehemu ya vitalu vya miche ya miti midogomidogo, akihudumia miche hiyo, ambayo ipo tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa sehemu tofautitofauti.

Eneo la msitu, lenye miti mingi kukiwa na barabara ya vumbi iliyowekewa uzio. Pembeni kuna kuna pango kubwa eneo hili hutumika kwa utalii, kuongeza pato lataifa.

Wanaume kwa wanawake wakiwa katika msitu ambao umetumika katika uzalishaji wa miti mingine midogomidogo, ambayo baadae wanaipeleka katika msitu kwa ajili ya kupanda miti hiyo.

Maji yanayotiririka kutoka juu ya kilima na kuna miti mingi mirefu kwa mifupi, eneo limetulia na lina mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, msitu wenye kijani kibichi kila mahali.

Msitu wenye miti mingi iliyosongamana, huku kukiwa na barabara ya vumbi iliyopita katikati ya miti hiyo, na mnyama aliyesimama katikati ya barabara aina ya mbwamwitu.

Eneo kubwa lililo na vitalu vyenye miche mingi iliyo na kijani kibichi, ambayo ipo tayari kwa kupelekwa sehemu tofautitofauti kwa ajili ya kupandwa, ikiwa imefunikwa na turubai la bluu, lililoshikiliwa na milingoti ya bluu, kwa ajili ya ulinzi wa miche hiyo.

Mimea iliyopandwa katika mabomba meupe yanayopitisha maji yenye virutubisho ili mimea iweze kukua na kustawi vizuri. Kuna kifaa chenye rangi ya kijivu chini.

Mimea ya mbogamboga yenye rangi tofauti tofauti imepandwa katika mabomba yaliyowazi, yanayopitisha maji yenye virutubisho ili mmea uweze kukuwa na kustawi vizuri. Pembeni kuna majani pamoja na turubai.

Mimea mbalimbali ya mbogamboga iliyopandwa katika bomba jeupe kubwa ambapo hupitishwa maji ili mmea uweze kustawi vizuri. Kuna mwanga wa kutosha ili kuweza kuona mimea hiyo kabla haijaathirika na wadudu.

Vyombo vya plastiki vinarangi nyeupe ambavyo vimetumika kupandia mimea mbalimbali, kwa kutumia maji yenye virutubisho ili mmea uweze kukua na kustawi vizuri na kuna bomba dogo linalosafirisha maji haya.

Mimea ya mbogamboga iliyopandwa katika mabomba meupe marefu, yanayopitisha maji yenye virutubisho ili mmea uweze kukua na kustawi vizuri. Kilimo hiki hakitumii udongo ili mmea ukue, kinatumia maji yenye virutubisho ili mmea uweze kustawi vizuri.

Mimea ya mbogamboga iliyopandwa katika mabomba meupe marefu yanayopitisha maji yenye virutubisho, ili mmea uweze kukua na kustawi vizuri; kilimo hiki hakitumii udongo ili mmea ukue kinatumia maji yenye virutubisho.

Mimea iliyopandwa katika mabomba meupe, ambayo yanapitisha maji yenye virutubisho ili mmea uweze kukua na kustawi vizuri, ikiwa ni hatua ya mwanzo ya uangalizi wa mimea hiyo.

Mimea ya mbogamboga iliyopandwa katika mabomba ya plastiki meupe yaliyopo katika mpangilio mzuri, huku kuna mabomba mengine madogo ambayo yanasafirisha maji yenye virutubisho ili mmea uweze kusitawi vizuri.

Mimea ya mbogamboga, iliyopandwa katika vitalu na kupitishwa bomba jeusi, linalopitisha maji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea vizuri na kuna uzio wa miti pamoja na turubai nyeupe.

Mimea ya mbogamboga iliyopandwa katika mabomba meupe marefu yanayopitisha maji yenye virutubisho ili mmea uweze kukua na kustawi vizuri. Kilimo hiki hakitumii udongo ili mmea ukue kinatumia maji yenye virutubisho.

Chumba chenye mabomba madogomadogo meupe, ambayo yamepandwa mimea ya mbogamboga kwa kutumia maji yenye virutubisho, yanayosaidia mmea kukua vizuri. Kuna taa ambayo inamulika kwenye mimea hiyo, pamoja na nyaya nyeusi.

Mabomba marefu meupe yaliyo na vibakuli vyeusi vilivyopandwa mimea ambayo yanapitisha maji yenye virutubisho ili mmea uweze kustawi vizuri. Kilimo hiki hakitumii udongo kinatumia maji yenye virutubisho ili mmea uweze kustawi vizuri.

Mimea iliyopandwa katika vyombo vya plastiki, vilivyo na maji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea, kuna bomba lenye rangi ya kijani linaloweka maji kutoka kwenye bakuli moja kwenda kwenye bakuli ambalo lina mimea.

Mabomba marefu meupe yenye matobo yanayopitisha maji yamepangwa mboga mboga zenye rangi ya kijani kibichi. Kilimo hiki hakitumii udongo bali hutumia maji yenye virutubisho ili mmea uweze kukua na kustawi vizuri.

Mimea iliyopandwa kwa kutumia mabomba ya plastiki meupe yaliyonyooaka vizuri na kwa kupandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho mbalimbali ili mimea iweze kustawi vizuri. Kilimo hiki hakitumii udongo, pia kuna jaba ambalo limewekwa maji hayo. Kuna bomba ambalo linalopandisha maji hayo kwenda kwenye mabomba ambayo yameshikilia mimea hiyo.

Mimea aina ya mbogamboga iliyopandwa katika mabomba meupe yanayopitisha maji yenye virutubisho tofautitofauti, kwa ajili ya kurutubisha miche ya mimea hiyo. Kilimo hiki hakitumii udongo, kinatumia maji yenye virutubisho. Kuna mwanga unaomulika katika mboga hizo, ili kuweza kuzionyesha mboga hizo zionekane vizuri.

Ndoo ya rangi ya machungwa ina maji yenye virutubisho, yanayosaidia mmea kukua, bila kutumia udongo, huku mkono ukiwa umeshikilia mfuniko, wenye rangi nyeupe wenye mimea yenye kijani kibichi iliyostawi vizuri.

Mimea aina ya mbogamboga iliyopandwa katika mabomba marefu meupe, yanayopitisha maji yenye virutubisho tofautitofauti kwa ajili ya kurutubisha mimea hiyo. Kilimo hiki hakitumii udongo, kinatumia virutubisho.

Mimea inayopandwa kwa kutumia mabomba ya plastiki meupe, yaliyonyooka vizuri na kupandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho mbalimbali, ili mimea iweze kustawi vizuri. Kilimo hiki hakitumii udongo. Ni kilimo cha maji yenye virutubisho, eneo hilo likiwa na mwanga wa kutosha na limefunikwa juu kwa ajili ya kuzuia jua.

Mimea aina ya mbogamboga, iliyopandwa katika mabomba marefu meupe, yanayopitisha maji yenye virutubisho tofautitofauti kwaajili ya kurutubisha mimea hiyo. Kilimo hiki hakitumii udongo, kinatumia maji yenye virutubisho, eneo hilo likiwa na miale ya jua iliyomulika katika eneo hilo.

Mimea ya mbogamboga iliyopandwa katika bomba jeupe, lililo na rangi ya kijani kibichi na kahawia, ikiwa katika eneo lililo safi na lina mwanga wa kutosha. Kilimo hiki hakitumii udongo ili mmea ustawi kinatumia maji na viatilifu ili mmea kukua.

Mimea aina ya mbogamboga iliyopandwa katika mabomba marefu meupe yanayopitisha maji, yenye virutubisho tofautitofauti kwa ajili ya kurutubisha mimea hiyo. Kilimo hiki hakitumii udongo.

Mimea iliyopandwa kwa kutumia mabomba ya plastiki myeupe yaliyonyooka vizuri na kupandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho mbalimbali ili mmea uweze kustawi vizuri. Kilimo hiki hakitumii kilimo cha udongo. Mimea hiyo imepandwa katika eneo la wazi lenye jua na miti mingi ikiwa imezunguka.

Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, yaliyo na mashimo, ambapo kila mmea umepandwa ndani ya kikombe cha plastiki kilicho na mashimo pia. Mabomba haya yanapitisha maji yaliyo na virutubisho badala ya kutumia udongo.

Mimea jamiii ya nyanya, zimepamba vizuri zikiwa na rangi nyekundu na kijani, zimekomaa zikiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa.

Eneo maalumu linalotumika katika shughuli za upandaji uyoga, ambapo kuna shelfu ndefu zilizopandwa zao hilo. Na baadae kuvunwa kupelekwa kiwandani au sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mimea ya rangi kijani imepandwa katika shamba kubwa la kisasa ambalo limefunikwa na turubai jeupe, zao likiwa limestawi vizuri kwaajili ya kupelekwa viwandani au sokoni kuuzwa .

Eneo kubwa lililo na vitalu virefu vilivyopandwa mimea yenye rangi ya kijani na kufunikwa na turubai kubwa jeupe lililo shikiliwa na vyuma. Baada ya zao kukomaa hupelekwa viwandani au sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo kubwa lililoezekwa juu linalotumika katika shughuli ya ufugaji wa kuku wa kisasa ambao hutaga mayai, na kuku hao hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Ng’ombe wengi wenye rangi za kufanana wapo katika eneo kubwa lenye vyuma na lime ezekwa juu wamefugwa, huku wakiangaliwa vizuri na baadae kupelekwa machinjioni, ili kupatikana bidhaa za kupeleka viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Shamba kubwa lililo na mimea jamii ya mahindi iliyopandwa vizuri na kupaliliwa, shamba likiwa safi, limestawi vizuri, kuna mlima kwa pembeni ya shamba, pamoja na miti iliyopo kwenye shamba hilo, yenye kijani kibichi.

Mashine ya kisasa ikiwa shambani, ikimwagilia mimea ambayo imepandwa kwa mistari ili iweze kupatikana zao bora, ambalo litapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuweza kupata bidhaa zilizo bora.

Mimea iliyopandwa katika mabomba meupe marefu iliyostawi vizuri na imefunikwa na turubai jeupe ambalo limeshikiliwa na vyuma vilivyopinda, huku kukiwa na mwanga wa kutosha na miale ya jua. Kilimo hiki hakitumii udongo, kinatumia virutubisho ili mmea usitawi vizuri na baadaye kupelekwa kiwandani kwa uchakataji.

Wakulima watatu wakiwa katika shamba kubwa liliostwai mimea vizuri, ambapo wakivuna zao hilo. Na baadae kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Chumba kikubwa kilicho na kuku wengi wenye rangi nyeupe wakiwa katika chumba chenye mwanga wa kutosha pamoja na vyuma vilivyopita juu na kushikilia vibakuli vyekundu, ni ndege waliofugwa kwa ajili ya kupelekwa viwandani kuzindikwa na kwa matumizi ya nyumbani.

Shamba kubwa lenye migomba iliyopangwa katika mistari minyoofu, iliyo na ndizi zilizokomaa, zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji na upatikanaji wa bidhaa zilizo nzuri.

Eneo la shamba lililojengwa kwa vyuma na maturubai, kukiwa na wakulima wawili wakiangalia mazao yaliyopandwa kwa kufungwa kamba, shamba likiwa na mwanga wa kutosha na mazao ambayo yakija kuwa tayari kwa kupelekwa viwandani.

Eneo kubwa lililolimwa mimea yenye kijani kibichi, iliyofunikwa na nailoni nyeupe kwa kila mstari. Huku juu wakifunika na turubai jeupe, ili kuzuia jua lisiharibu zao hilo, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani au kwa matumizi ya nyumbani.

Mkulima akiwa katika shamba la kisasa lililopandwa mimea mbalimbali kwa mistari, lililofunikwa na turubai jeupe, na lina mwanga wa kutosha ambao unaona kila mmea katika shamba hilo. Na baadaye kupelekwa katika kiwanda kwa ajili ya uchakataji.

Nyanya zilizo katika matenga ya rangi ya kijani, zenye rangi nyekundu, zikiwa katika mashine maalumu inayotumika kusafirisha nyanya hizo na kuweza kupanga katika makundi, ili kuweza kuzifunga pamoja na, baadae, kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili waliobeba vikapu vikubwa, wakiwa katika shamba kubwa, wakivuna zao la chai, katikati ya shamba kuna miti mirefu inayotenganisha shamba moja na lingine.

Mimea ya matunda jamii ya nanasi, iliyolimwa katika shamba kubwa, ambayo iko tayari kwa kuvunwa, na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa mimea mbalimbali kwa mistari, lililofunikwa na turubai jeupe na kushikiliwa na vyuma ambavyo vimewekewa kamba zilizoshika baadhi ya mimea mirefu.

Mwanamke aliyevalia fulana nyeupe na sketi ya bluu, akiwa shambani akiangalia zao la kahawa zilizo na rangi nyekundu na kijani, huku zikiwa tayari kwa kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Shamba kubwa lililopandwa mimea ya jamii ya nyanya, iliyopangiliwa katika mpangilio mzuri ikiwa nyanya zingine zimeiva na zingine zikiwa mbichi, ikisubiriwa kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni au kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Chumba kikubwa kilichotumika kuotesha uyoga, ambao baadae hupelekwa viwandani kwaajili ya uchakataji, ndani ya chumba hicho, kuna taa nyingi na shelfu ambazo zinatumika kupandia uyoga huo kwaajili ya ustawi mzuri na kupata zao lililo bora.

Shamba kubwa lililo na vitalu virefu vilivyopandwa mimea mbalimbali, imepitishiwa mabomba madogo madogo yanayomwagilia mimea ili kupata zao lililo bora na baadae kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililo na vitalu virefu vilivyopandwa mimea, vina mifereji katikati ambayo inapitisha maji kwaajili ya umwagiliziaji wa mimea hiyo, ili mmea uweze kustawi vizuri na kuzaa mazao yaliyo bora.

Mwanaume mmoja aliyevalia vazi la kazi akiwa anamwagilia miti ambayo ipo katika hatua ya uangalizi kabla haijapandwa msituni, pembeni kuna miti mingi mirefu.

Shamba lililopandwa mimea ya mbogamboga mbalimbali ambapo kuna mabomba meusi yaliopita katikati ya mimea hiyo, kwaajili ya umwagiliaji ili mmea uweze kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa mimea jamii ya mahindi ambayo imestawi vizuri. Kuna bomba lililopitishwa pembezoni mwa shamba lililo na matobo, linamwagilia maji yake katika shamba hilo ili mimea iweze kustawi vizuri. Kuna barabraba ya vumbi inayoelekea uelekeo pembezoni mwa shamba.

Shamba kubwa liliopandwa mimea ya mbogamboga, ambapo yamepitishwa mabomba madogo na moja likiwa kubwa kwa ajili ya umwagiliziaji ili mimea hiyo iweze kustawi vizuri na baade kupata zao lililo zuri.

Shamba kubwa lilio na mfumo wa umwagiliaji, kwa kutumia mabomba meusi ambayo yametumika kuvuta maji kutoka sehemu moja kwenda nyingine wakati wa mvua zikiwa hazinyeshi ili mmea usikauke.

Kitalu ambacho kimewekewa mabomba, yanayotumika kumwagilia mbegu zilizopandwa katika eneo hilo lililo la wazi, na limewekewa uzio kwa ajili ya kuonyesha mwanzo na mwisho wa eneo hilo, huku mwisho kukiwa na majani yaliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani.

Shamba kubwa lililo na mimea iliyostawi vizuri, huku kukiwa na mabomba ya rangi nyeusi, ambayo yametoka chini ya ardhi na kupitishwa katika mimea hiyo kwa ajili ya umwagiliziaji, ili mimea hiyo iweze kustawi vizuri, na kupata mazao yaliyo bora.

Mabomba meusi yaliyopitishwa katika shamba, yanayotumika kumwagilia mimea ambayo ina ukosefu wa maji, kutokana na upungufu wa mvua au hali ya ukame ya eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inamimea ya kijani na mlima na vilima vidogovidogo kukiwa na kuna barafu nyeupe, wingu la bluu na jeupe angani kukiwa na uoto wa asili wa kuvutia watalii kwenda kutalii

Wanyama jamii ya twiga wapo sehemu yenye mwinuko wamesimama wakiangalia huku na kule na kuna miti mingi na majani makavu, eneo lina uoto wa asilia wa kuvutia, milima ipo kwa mbali na wingu la bluu angani.

Eneo kubwa lililo na miinuko mingi, kuna miti mingi iliyo na rangi ya kijani. Pia kuna majani ya kijani kibichi. Eneo lina uoto wa asili unaovutia kwa shughuli za utalii.

Eneo lililo na miti mingi, kuna mto mkubwa na mrefu, daraja limekatisha juu ya mto. Eneo lina uoto wa asili kwa utalii wa ndani na wa nje.

Eneo kubwa lina bwawa la maji pamoja na majani makavu na miti ya kijani, iliopo pembezoni mwa bwawa hilo, pia kuna kilima kidogo. Eneo hili lina uoto wa asili unaovutia.

Eneo kubwa lenye majani ya kijani kibichi na miti mingi. Mlima mkubwa na mawingu ya bluu na meupe; pia kuna ukungu. Eneo lina uoto wa asili wa kuvutia.

Eneo kubwa lililo na majani makavu, likiwa na visiki vya mimea vyenye rangi nyeusi, vina miinuko midogomidogo na mfereji uliogawa milima hiyo. Mlima upo kwa mbali, mawingu meupe na ya bluu angani na uoto wa asili.

Eneo kubwa lililo na miti mingi na majani ya kijani, kuna twiga aliyesimama katikati ya miti hiyo, eneo lina uoto wa asili majengo marefu kwa mafupi yakiwa kwa mbali.

Eneo ambalo halina majani mengi, miti michache, mikubwa kwa midogo na barabara za vumbi ambazo zimekatisha katikati ya eneo hilo, na jua likiwa linazama kufanya muonekano wa asili kuvutia zaidi.

Eneo la wazi lenye nyasi fupi, na miti miwili mikubwa, anga la bluu na barabara ya magari iliyoelekea milimani. Ni mandhari ya asili, inayotumika kwa utalii.

Eneo la wazi lenye majani makavu na vichaka vyenye kijani kibichi, huku kukiwa na mnyama wa porini, pia majengo marefu yakionekana kwa mbali nyuma ya vichaka hivyo na mawingu meupe angani.

Eneo kubwa la ardhi lenye majani mengi na miti mingi, huku kukiwa na barabara za vumbi ambazo zimekatisha katika eneo hili, zinatumika kwa usafiri na watembea kwa miguu.

Eneo kubwa la ardhi lililo tambarale na majani huku kukiwa na milima mirefu yenye theluji na mawingu ya bluu na nyeupe, mazingira ya asili na yenye utulivu.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu na miti mingi yenye kijani kibichi huku kukiwa na wanyama aina ya tembo, na mlima wenye rangi ya bluu na theluji pamoja na anga la bluu.

Eneo kubwa lenye miti mingi na milima midogomidogo ambayo kwa juu, haina miti wala vichaka. Na anga lina ukungu ambao umetanda katika eneo hilo la asili na mandhari ni nzuri na yakuvutia.

Eneo la wazi lililo na nyasi kavu pamoja na mti mrefu wenye majani ya kijani kukiwa na milima inayoonekana kwa uvuguvugu na anga la bluu, eneo hili ni la uoto wa asili.

Eneo kubwa lililo na nyasi za kijani pamoja na miti iliyo na kijani kukiwa na mlima mkubwa ulio na uoto wa asili juu yake, huku kukiwa na mwanga wa jua uliomulika katika sehemu ya mlima huo; wingu jeupe lililotanda angani.

Barabara ya vumbi na majani makavu pembezoni, na miti mingi mirefu kwa mifupi. Mbele kuna milima mirefu inayoonekana vizuri na anga la bluu mandhari na muonekano wa asili, katka eneo hilo.

Eneo la wazi lenye majani ya kijani na yaliyo makavu pamoja na miti mingi. Na makazi ya watu katikati ya miti hiyo, huku kwa mbali ukionekana mlima na mawingu ya bluu angani.

Barabara ya vumbi iliyopita katikati ya miti midogo midogo, iliyokauka na mbele kuna milima iliyo na miinuko midogo midogo, pamoja na mawingu yenye ukungu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya eneo kubwa la wazi, lenye nyasi nyingi na miti michache, na njia ya magari iliyopita katikati ya nyasi ikielekea mbali, na mnyama aina ya swala pamoja na vilima au milima ikionekana kwa mbali.

Banda limejengwa kwa mbao ndogo ndogo linatumika katika shughuli za ufugaji wa mbuzi, ambapo mbuzi wapo ndani na wametoa vichwa kwenye matobo ili wapate kula chakula.

Mfugaji akiwa na mifugo yake kandokando ya barabara ya vumbi, iliyozungukwa na miti mirefu na nyasi, zinazotumika kama chanzo cha chakula, na virutubisho kwa ajili ya mifugo.

Mfugaji wa ndege jamii bata akiwapa chakula bata, ambao wapo kwenye banda wana rangi nyeupe, banda likiwa na majani kwa juu pamoja na pembezoni lina mwanga wa kutosha wa kuona bata hao.

Ndege wengi jamii ya bata wapo katika sehemu iliyotumika kwa ufugaji wakila chakula kilichopo katika chombo, wamezunguka kwa pamoja huku kukiwa na majani pembezoni na miti iliyosimikwa.

Watu wawili wakiwa katika chumba kikubwa, wakiangalia kuku wa nyama, au wa mayai, waliopo katika mabanda yaliyopangwa kuanzia chini kwenda juu.

Eneo kubwa lililozungushiwa uzio ambalo linatumika kama sehemu ya kufugia ndege jamii ya bata, walio na rangi nyeusi kwa nyeupe; huku kuna mwanamume aliyesimama akiwapatia chakula, na kuna majani ya kijani pamoja na mwanga wa kutosha.

Chumba kikubwa kikiwa na madirisha makubwa na mwanga wa kutosha, kikiwa na kuku wengi, wanaofugwa kwa ajili ya nyama au mayai, na vyombo vingi vya kulishia kuku hao.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu zilizo na kijani kibichi. Kukiwa na ndege aina ya kanga akiwa na vifaranga vyake, wakijitafutia chakula wenyewe; mwenye rangi nyeupe na kahawia. Ni aina ya ndege wanaofugwa.

Mwanaume akiwa amesimama anawahudumia ndege jamii ya bata, ambao hutumika kama chanzo cha kipato; endapo wakiuzwa au mayai yao yakiuzwa.

Mbegu mbalimbali zimewekwa katika vikapu, zikiwa zinauzwa na mkulima kuweza kujipatia bidhaa nzuri ya kwenda kupanda shambani ili kuvuna mazao mengi.

Vifungashio vilivyowekewa mbegu za mimea mbalimbali vina majina ya mbegu na maelezo ya kumpa mkulima, anatakiwa kupanda kwa namna gani ili aweze kupata mazao mazuri.

Mbegu za mimea zimepandwa katika vikopo vidogo, ikiwa ni hatua ya mwanzo ya uangalizi kabla ya mimea hiyo haijapelekwa shambani kupandwa na kupata mazao yaliyo bora na yenye afya nzuri.

Udongo uliotiwa mbolea nyingi umeoteshwa mbegu za mimea au mbogamboga, ikiwa ni hatua ya mwanzo ya uangalizi kabla hazijapelekwa shambani kupandwa.

Vifungashio vidogo vilivyo na mbegu za mimea mbalimbali, ambayo imechorwa mbele ya vifungashio, pamoja na majina ya mbegu, kipimo cha mbegu zimepangwa katika vyuma vilivyopo ukutani.

Mimea midogo midogo, iliyopandwa katika vyombo vya plastiki kwa mpangilio mzuri, ambayo ipo katika hatua ya mwanzo ya ukuaji wa mbegu.

Mbegu nyingi za mimea mbalimbali zimewekwa katika mifuko ya rangi nyeupe, kijani na inayoangaza; kuna mwanga wa kutosha na mbegu hizo zinaonekana vizuri. Pia zinavutia wateja.

Duka lenye mbegu nyingi za mazao mbalimbali ya kilimo zikiwa zimewekwa katika viroba na kuwekewa bei tofautitofauti, pamoja na zingine zikiwa katika vifungashio zimepangwa kwenye shelfu.

Vifungashio mbalimbali vikiwa na picha pamoja na majina tofautitofauti ya mbegu hizo, ili kuweza kumsaidia mkulima kutambua ni mbegu gani anahitaji. Kuna mbegu za vitunguu, bamia, karoti, hoho na zingine nyingi.

Eneo la wazi lililo na meza ambazo zimepangwa vibakuli zenye mbegu za aina mbalimbali, zikiwa na majina ya mbegu hizo, eneo hili lina mwanga wa jua linaloonyesha mbegu hizo vizuri.

Shamba lililopandwa mbegu za mimea mbalimbali huku kukiwa na mabomba meusi yaliopita katika mimea hio kwa ajili ya umwagiliziaji ili mimea iweze kustawi vizuri. Pembeni kukiwa na mimea ya rangi ya kijani iliostawi vizuri.

Mbegu zilizopandwa katika udongo na kupitishiwa mabomba meusi na ya bluu, ambayo yanapitisha maji kwa ajili ya kumwagilia mbegu hizo ili ziweze kustawi vizuri na kumea vizuri.

Mimea midogo midogo iliyopandwa katika vyombo vya plastiki, kwa mpangilio na utaratibu mzuri, ambayo ipo tayari katika hatua ya mwanzo ya ukuaji wa mbegu hizo. Ikiwa imefunikwa na turubai ambalo limeshikiliwa na vyuma, Huku kukiwa na mwanga wa kutosha.

Mbegu zilizopandwa katika vibakuli vyeusi vilivyo na udongo mweusi, vilivyowekewa mbolea kwa ajili ya kuimarisha mmea huo, ambao umeota katika vibakuli hivi. Mmea ni jamii ya nyanya, ukiwa umestawi vizuri.

Eneo kubwa lililofunikwa na maturubai meupe yaliyoshikiliwa na vyuma linalotumika kupandia mbegu za mimea mbalimbali, ambayo huoteshwa kwaajili ya matumizi ya baadae iliyopandwa kwenye vibakuli.

Kifungashio chenye mbegu za mbogamboga yenye rangi ya kijani, na kikiwa na jina la mbegu zilizomo ndani, na aina ya mboga utakayoipata ukitumia mbegu hiyo kwa usahihi.

Mbegu zilizooteshwa katika vitalu vidogovidogo vyenye rangi nyeusi, vikiwa vimepangiliwa kwa mstari juu na chini katika eneno lililofunikwa na turubai jeupe, lina vifaa vya umwagiliaji wa mbegu hizo.

Shamba kubwa lililo na mabomba meusi yaliyo pita katikati ya shamba yakimwagilia mbegu zilizo pandwa shambani hapo, huku kukiwa na wakulima watatu ambao wanaangali shamba hilo, pembeni kukiwa za zao lilio pandwa na kuekewa miti kwaajili ya kusaidia mmea, pamoja na vichaka, miti, pembezoni mwa shamba.

Trei kubwa nyeusi zilizotumika kuotesha mbegu mbalimbali za mimea ambazo baadae hupandikizwa shambani kwaajili ya kupata virutubisho zaidi.

Muangalizi wa wanyama yupo katika chumba chenye vifaa mbalimbali, akimuhudumia mbwa mdogo aliyepo juu ya meza kuangalia shida alizonazo au matatizo aliyonayo.

Banda lililojengwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, lililochimbiwa chini na kusimikwa miti yake chini. Kuna uzio unao zunguka eneo hilo na miti mingi, kuna vyombo vya kulia chakula cha mifugo wakati wa uangalizi wakitaalamu

Mikono ya watu ikimshika mnyama wa porini mwenye rangi nyekundu ya udongo ana miguu minne, na kichwa kikubwa, mfupi ameinamishwa kichwa chini.

Wanyama jamii ya tembo wapo barabarani, na kuna gari pembeni ya barabara hiyo, maji yaliyo tuama na majani ya kijani, wingu la bluu na jeupe angani. Mandhari inavutia kwa utalii.

Mnyama aina ya Twiga akiwa katika eneo lililozungushiwa uzio wa chuma huku kuna majani yenye kijani kibichi, pamoja na miti mirefu na mifupi lenye uoto wa asili na kuvutia.

Watu wengi wakiwa wamesimama pembezoni mwa eneo lililowazi lililowekewa uzio wa kamba, wakiwaangalia wanyama jamii ya tembo walio katika udongo mwekundu. Huku nyuma kukiwa na miti mingi na mirefu.

Wanyama wawili wa msituni wakinywa maji katika bwawa lililo na ukingo wa majani ya ukijani, pamoja na barabara ya vumbi, wingu la bluu na jeupe angani.

Ndege wa porini aina ya mwewe akiwa katika sehemu ya wazi isiyokua na majani, akiwa anamshambulia nyoka na kukiwa na nyasi kavu zilizozunguka kwa upande wa nyuma.